Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, lenye meza iliyohifadhi mfano wa majalada ama madaftari na vifaa vya kielektroniki, mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko watu waliokalia katika viti huku meza zikiwa zimehifadhi mfano wa majalada au madaftari, ikiashiria kuwa ni eneo la chumba linalotumiwa kama darasa kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba au darasa lililo na ubao ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kama darasa kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa darasa yenye watu waliokalia katika viti; huku meza zikiwa na mfano wa vitabu au majarada, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Mtu aliyeshika kikapu aliyepo katika eneo la ndani, lililotengenezwa kwa ustadi. Lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi vitabu vya aina tofauti, likiashiria kuwa ni eneo la duka la vitabu.

Eneo la ndani lililozungukwa na viti pamoja na meza zilizohifadhi vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la chumba linalotumika kama darasa kwa elimu ya wanafunzi wa sekondari.

Eneo la ndani lenye kiti pamoja na meza na vitanda vilivyopangwa katika mpangilio maalumu, ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa bweni natumika kwa malazi kwa wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Uoto wa asili uliotapakaa katika eneo la mabonde pamoja na milima ikiwemo nyasi, kichaka na miti mbalimbali mirefu yenye majani mapana ambavyo kwa pamoja huleta mandhari nzuri ya taswira ya mazingira yanayovutia yaliyo asili.

Eneo la ndani lilojaa miti pamoja na meza linalotumika kwaajili ya wanafunzi

Mtu aliyechuchumaa katika eneo mfano wa kabati, lenye rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti ikiashiria kuwa ni eneo mfano wa maktaba, linalotumika kwa ajili ya elimu ya sekondari kwa shughuli za kielimu.

Watu waliopo katika eneo la ndani, waliokalia katika viti kukomeza zikiwa na mfano wa madaftari ama majalada, na mmoja wao akiwa amesimama mbele yao akiwahutubia. Ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumiwa na vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliokaa katika viti huku meza zikiwa na vifaa vya kielektroniki mfano kompyuta mpakato, ikiashiria ni chumba cha darasa na kinachotumika kwa ajili ya elimu ya vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliokaa katika viti huku meza zikiwa zimehifadhi mfano wa madaftari ama majalada, na mmoja kati yao akisimama kuwahutubia, ikiashiria ni eneo la darasa linalotumika katika vyuo vikuu kwa ajili ya huduma za kielimu.

Eneo la ndani mfano wa darasa lililozungukwa na watu waliokalia katika viti, huku meza zikiwa na majalada au mfano wa madaftari na mmoja kati yao akiwa amesimama na kuwahutubia. Ikiashiria kuwa ni eneo la darasa ama chuo linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliovalia mavazi sare yenye rangi ya bluu waliokaa katika viti hukumeza zikiwa zina vifaa na mashine za kielektroniki ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kama mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliovalia mavazi sare yenye rangi ya bluu, waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na vifaa pamoja na mashine za kielekitroniki, mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa, linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika chumba maalumu, waliovalia vifaa kinga aina ya barakoa, wakiwa wamezugukwa na vifaa vya aina ya mbao, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu alievalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu aliyopo katika eneo lenye mashine, iliyochapishwa maneno yasomekayo "utunzaji wa nishati" ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waliopo katika eneo la ndani, waliovalia mavazi sare ya rangi ya bluu, katika eneo lenye viti pamoja meza zilizohifadhi vifaa vya kieletroniki mfano wa kompyuta mpakato. likiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili kutoa mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliovalia mavazi maalum ya rangi ya bluu, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na vifaa vya kieletroniki mfano wa kompyuta. Ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, waliovalia vifaa kinga aina ya barakoa, katika eneo lililozungushiwa ukuta ama uzio, likiashiria kuwa ni eneo linalotumika kama darasa, kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waliovalia fulana zenye rangi tofauti bluu pamoja na machungwa waliopo katika eneo la ndani lililo na viti pamoja na meza iliyohifadhi vifaa na mashine za kielektroniki, ikiashiria kuwa ni eneo la ndani linalotumika kama darasa kwa ajili mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani, aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu aliyepo katika meza iliyohifadhi vifaa pamoja na mashine za kielektroniki, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliovalia mavazi sare yenye rangi ya bluu, waliokalia katika viti huku meza zikiwa na mashine na vyombo vya kieletroniki, ikiashiria kuwa ni darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya kiufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliokaa katika viti hukumeza zikiwa zimehifadhi mashine ya kielektroniki aina ya kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni eneo la chumba alitumika kama darasa kwa mafunzo ya ufundi.